Daktari wa kiume anamfuta mtu kidole ili amchome sindano kwa ajili ya kumtoa damu kwa ajili ya kipimo, meza aliyopo kuna muuguzi pembeni na kwambali mtu anawashangaa.

Papai la kijani lenye unjano kwa ndani baada ya kulikata na mbegu nyeusi, linatumika kama dawa ya asili.

Mwanamke mweupe ameshikilia kichupa cheusi chenye maandishi ya zambarau, ndani kina dawa ya asili ambayo ina harufu ya kuvutia.